Duka hili linaonekana kuwa na huduma za M-pesa, nje kuna chupa za maji zilizopangwa, kuna pikipiki ambayo imeegeshwa nje ya duka hii, inaonekana kuwa imefungwa na kamba nyuma.

Kwenye duka hili kuna wateja wawili. Mmoja wao amevalia kaptura ambayo ni ya rangi nyekundu. Mwingine amevalia long'i ambayo ni ya rangi samawati wanaonekana kununua kitu kutoka kwenye duka hili.

Duka hili linaonekana kuwa na mteja. Mbele ya duka hii, kuna baiskeli na piki piki. Mtu amekaa juu ya piki piki. Duka hii ina mlango ambayo ni ya rangi ya samawati.

Katika soko hil,i kuna vitu vya haina mbali mbali ambavyo zinauzwa. Wanawake hawa wawili wamekaa chini kwenye biashara zao, wamepangia vitu vyo kwa njia ya kupendeza, wanunuzi wanatinga yao wakiangalia.

Katika soko hili la kuuza matunda, kwenye kibanda hii kuna matunda ya aina mingi kama vile matikitimaji, maembe na tufaha. Zinaonekana kuwa zimepangwa kando kwa kando.

Kibanda hiki kinaonekana kuwa na vitu vingi. Kina nyanya, pilipili hoho ya rangi ya manjano, pilipili hoho ya rangi ya kijani na ingine ambayo ni ya rangi nyekundu. Kuna vitunguu pia na maboga mengine na vitunguu na limau.

Kando ya jengo hili, kuna trela ambalo limeegeshwa, juu ya trela hii kuna magari yaliyowekwa kwa ajili ya masafirisho. Trela hii husafirisha gari hizi kutoka pahali pamoja hadi pengine.

Soko hii inaonekana kuwa ya kuuza matunda. Kuna maembe, tofaha na ndizi ambazo zimeanikwa kwa njia ya juu. Wanunuzi wanaonekana kuangalia matunda hizi ambazo zinapendeza.

Kwenye ndoo hizi kuna viazi, kuna kikapu ambacho kina viazi vitamu kingine kina mihogo . Viazi vya kawaida vimepangwa ndani ya ndoo kama robota. Ndoo mbili hazina kitu . Kuna gunia ambayo ina mboga.

Soko hili linaonekana kuwa la kuuza matunda. Kwenye kibanda hii matunda hayo yamepangwa kwa njia ya kupendeza. Ina machungwa, tufaha na tikiti maji na hata papaya. Muuzaji huyu amekaa chini.

Mkononi, mtu huyu ameshikilia noti ya shilingi elfu moja ya pesa za Kenya. Juu ya meza kuna noti ambayo ni ya shilingi hamsini ya pesa za Kenya pia. Zinaonekana kuwa za rangi tofauti.

Duka hii inaonekana kuwa ya huduma za M-Pesa. Nje ya duka hii kuna ndoo ambayo ni ya kutupa uchafu. Kuna kreti zilizopangiwa juu ya ingine na robota za maji zilizowekwa kando.

Noti hii inaonekana kuwa ya shilingi elfu moja ya pesa za nchi ya Kenya. Mtu ameishikilia, noti hii inaonekana kuwa na mchoro wa mjengo ambayo ni ya ghorofa.

Jengo hili linaonekana na maonyesho ya magari mapya. Madirisha yake ni yenye uwazi kana kwamba mtu aliye mzee anaweza ona ndani. Mwanamke huyu anazungumza na mwanaume huyu aliyevalia suti. Mkononi ameshikilia karatasi.

Kwenye barabara hii kuna trela ndogo ambayo imebeba gari ambayo ni ya rangi samawati, kando kuna uwanja ulio na nyasi, trela hii inatumika kusafirisha gari hili kutoka pahali pamoja hadi pengine.

Katika uwanja huu, magari haya yameegeshwa. Na gari ambalo ni la rangi nyeusi, nyuma kuna watu waliosimama na mmoja wao amevalia jaketi ambayo ni ya kuakisi.

Katika jengo hili la maonyesho ya magari, wapenzi hawa wanaonekana kuzungumuza na mwanaume moja aliyevalia suti. Nyuma yao kuna magari yalioengeshwa, mwanaume huyu anawaonyesha kitu kwenye simu yake.

Duka hili linaonekana kuwa na huduma za M-Pesa. Lina kreti ambayo ni ya mbao na ndoo ambayo imewekwa kando. Kuna friji iliyo na maziwa na soda na maji ndani. Ndoo hii ni ya rangi ya manjano.

Kuna duka mbili zilizo hapa. Duka moja inaonekana kuwa na huduma za M-Pesa. Mbele yake kuna kibanda inayouza ndizi. Kwenye barabara hii kuna gari iliyoegeshwa, nyuma yake kuna tuktuk.

Mkononi, mtu huyu ameshikilia noti tatu. Noti moja ni ya shilingi mia mbili, nyingine ni ya shilingi hamsini, na nyingine pia ni ya shilingi hamsini. Zinaonekana kuwa zenye rangi tofauti.

Mkononi, mtu huyu ameshikilia noti nyingi za shilingi elfu moja za pesa za nchi ya Kenya. Noti hizi zinaonekana kuwa na maandishi na picha ambayo ni ya mjengo ya ghorofa.

Juu ya meza hii, kuna noti na masurufu. Kuna noti ambayo ni ya shilingi mia mbili, nyingine ambayo ni ya shilingi hamsini ya pesa za Kenya. Kuna masurufu ya shilingi ishirini zilizopangwa kando.

Juu ya meza hii kuna noti nne ambazo ni za shilingi elfu moja za pesa za Kenya. Zinaonekana kuwa na maandishi na michoro ya ghorofa. Moja yao inaonekana kuwa imewekwa upande wa chini.

Soko hili, linaonekana la kuuza vitu vya aina mingi. Watu wanaonekana kutembea. Wauzaji wamekaa chini kwenye biashara zao. Wamepangia vitu vyao kwa njia ya kupendeza. Kuna mwanamke aliyesimama.

Noti hizi ni za shilingi elfu moja za pesa za nchi ya Kenya. Zinaonekana kuwa na nambari maalum na jengo ambalo ni la ghorofa kwa kila noti ambalo liko hapo.

Mkononi, mtu huyu ameshikilia noti mingi za shilingi elfu moja za pesa za Kenya. Zinaonekana kuwa noti za kitambo. Zina picha ambayo ni ya rais wa miaka za awali wa nchi ya Kenya.

Kibanda hiki, kinaonekana kuwa cha kuuza viatu vya kimaasai. Mwanaume huyu, anaonekana kupanga kitu kwenye upande huo mwingine wa kibanda hiki. Viatu hivi ni vya rangi tofauti.

Soko hili linaonekana la kuuza vitu vingi. Kwenye kibanda hii kuna nyanya na pilipili hoho. Kando kuna vitunguu vilivyowekwa chini. Kuna kreti ambazo zina nyanya pia na viazi ambazo zimepangwa ndani ya ndoo.